Kibao cha alama za barabarani, chenye rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi, kikionyesha watoto wawili wakitembea, kuashiria kuwa hilo eneo ni la shule, na dereva inabidi aruhusu watoto wavuke barabara.

Madumu ya taka meusi matatu yenye magurudumu yakiwa yamewekwa nje yakisubiri watu wa kampuni ya taka waje kuzisomba.

Gari kubwa lenye tenki la bluu linalotumika kwaajili ya kusambaza maji safi kutoka kwenye chanzo kwenda kwa watumiaji.